Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume kwa wanawake wamekaa kwa utulivu darasani, wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele akitoa soma kwa makini kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa kubwa linalopendeza lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu darasani nyuma ya meza zilizopangwa vizuri, mbele yao kuna mwalimu aliyevalia shati jeusi anayewaelekeza.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi imepambwa kwa sehemu za michezo yenye bembea za rangi tofauti, ambao watoto wanaitumia na njia za kuteleza na eneo la kukimbia lenye majani. Vyote vikiwa katika mpangilio nzuri na unaovutia.

Eneo la shule ya msingi lenye majengo yaliyofunikwa na paa nyekundu, huku yakiwa wamezungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio na miti mirefu kwa ajili ya usambazaji hewa, uwazi upo kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto ukionyesha mazingira bora ya kujifunza.

Ubao wa matangazo uliowekwa ukutani ukionyesha siku za wiki kwa mpangilio, unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi, kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma.

Kitabu cha sayansi cha biolojia cha elimu sekondari chenye rangi ya njano na kijani kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi hii ni nyenzo ya kusidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na ya kupendeza sana tayari kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma sayansi kuitumia maabara hii ili kuendelea kujifunza.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha somo la mfumo wa mmeng’enyo wa chakula kwa vitendo, kwa kutumia sanamu aliyotengeneza kwa kutumia mpira na dumu, liliyobandikwa kwenye ubao mweusi, akionyesha sehemu mbalimbali za mfumo huu kwa vidole vyake.

Wanafunzi wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wa chuo. Wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye dirisha kubwa likipitisha mwangaza wa kutosha. Wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato ambazo wameziweka juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wa jinsia kiume na kike wamekaa vizuri ndani ya darasa kubwa sana, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa vizuri darasani juu ya madawati ya mbao na wamevalia barakoa, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa taswira hii na akisi mazingira ya taaluma ya nidhamu katika elimu ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wamekaa juu ya kimbweta chenye rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi vizuri ndani ya darasa huku wamevalia makoti, wapo wana wanafanya kazi kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele yao huku walimu aliyevalia barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa kwa utulivu, huku wakiwa wamevalia makoti wametulia juu ya meza zao wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza vipaji vyao binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, lililopangwa viti na meza zenye rangi nyeupe, wakiwa wanajisomea na wenginwe wanatumia kompyuta, huku nyuma yao wengine wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia mbalimbali, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa wakisikiliza mbele ambapo kutakuwa na mwalimu, wamekaa nyuma ya meza zenye rangi nyeupe na wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi waliokaa kwa utulivu ndani ya darasa mbele ya meza nyeupe, wanatengeneza simu huku wakiwa wamevalia makoti ya bluu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi aliyevalia koti la bluu, amekaa kwa utulivu ndani ya darasa akiwa anatengeneza simu, kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo ya kitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari dogo kwa kushirikiana. Wengine wakiwa nyuma ya gari wanakagua. Wanatumia vifaa mbalimbali vya kisasa kama vile spana. Mazingira ni ya kujifunza kwa vitendo ili kuongeza ufundi stadi.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wa ufundi, wamekaa kwa utulivu mbele ya meza ya rangi nyeupe, wakiwa wanatengeneza simu, kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi ya ufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wamesimama katikati ya darasa huku wamezunguka meza nyeupe iliyofungwa vifaa mbalimbali. Wanatengenwza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi bunifu na kukuza ubunifu wap binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Huku wamevalia makoti ya bluu. Wamekaa kwa utulivu kwenye meza zao wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapokea mafunzo kwa vitendo wanayo yaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.